Kibanda cha huduma cha M-Pesa , huduma maarufu ya kutuma pesa na kupokea pesa nchini Kenya, kuta za kibanda hii zimepakwa rangi ya kijani rasmi ya huduma ya M-Pesa na pia mazingira haya ya kibanda yako karibu na sokoni ama mtaa wenye shughuli nyingi.

Tangazo la bima kutoka kwa kampuni ya Kenya Orient Insurance. Hapa kuna maelezo kuhusu njia rahisi ya kujisajili na pia kupata usajili wa insurance ama bima ukiwa pale nyumbani.

Matangazo wa PesaPal kampuni inayotoa huduma za malipo ya kielektroniki ikielezea watu kuwa kwa sasa wanaweza wakatumia wateja wao, kwa sasa wanaweza wakatumia huduma za M-Pesa, kadi za benki na vifaa vya point sell vinavyoonyeshwa vinavyotumika kupokea malipo kwa njia zote hizi.

Sarafu za shilingi za Kenya, hasa sarafu ya shilingi ishirini. Hizi ni za sarafu za kisasa ambazo zina muundo wa pande mbili. Katikati ya dhahabu mduara wa nje wa fedha ya rangi ya silver .

Thunderbird ambalo ni gari la kifahari lililotengenezwa kwa miaka iliyopita na kampuni ya Ford. Gari hili mara nyingi lilikuwa linatumika na watu mashuhuri ama watu wenye nyanja ya juu kama vile waheshimiwa.

Programu ya safaricom ambayo ina maelezo ya kuangalia salio ama balance pamoja na M-Pesa njia ya kununua airtime , njia ya kuangalia salio lako la ama matumizi yako ya data, teknolojia na mawasiliano na matumizi ya simu kwa ujumla.

Stakabadhi ya malipo kwa mamlaka ya mapato ya KRA kupitia benki ya KCB, taarifa za account za KRA, taarifa za mlipaji ushuru, malipo yaliofanyika kwa pesa taslimu ama cash .

Watu wawili waonekana wakisalimiana, mtu wa aliyevalia bluu anapeana funguo za gari, kwa yule mwingine aliyevalia nguo ya grey, tukio hili linawezekano kubwa ununuzi wa gari ama kukodisha kwa gari, kuna magari yaliyopakiwa nyuma yanayopendeza, pendekeza kuwa tukio hili ni sehemu ya mauzo ya magari.

Kikundi cha CIC Group, inasisitiza umuhimu wa kuzingatia afya na ustawi wa familia kwa kuwapatia bima inayowalinda dhidi ya gharama ya matibabu. Bima hili mara nyingi husimamia matibabu ya out-patient pamoja na in-patient .

Magari ya aina ya mercedes yamepangwa kwa mstari mmoja kwenye sehemu ya maegesho, kuonyesha uzuri na umakini magari haya aina ya Mercedes Benz G Wagon una maarufu wa off-road na pia anga ni safi na bluu ikiashiria hali ya hewa na jua huenda ni eneo la joto kama mashariki ya kati nchini Kenya.

Jengo la biashara ndogo ya mtaani lililoandikwa kwa maandishi ya mkono Amani general shop. Mbele ya mlango katikati kuna mwanaume amesimama mlangoni akiwa amevaa fulana ya mstari na suruali na jeans . Rangi ya ukuta nyeupe kwa juu na nyeusi kwa chini.

Duka ya mtaani lenye mlango wa chuma wa kijani. Ambayo huenda ni jina la biashara imeandikwa. New Generation duka hili nje kuna mitungi ya gesi ya kupika, jambo linaloashiria kuwa duka hili ni duka la jumla la kuuza reja au duka ya mchanganyiko.

Wakati wa kufanya malipo kwa kutumia kadi ya benki, kupitia mashine, ya point of sale , ya kampuni ya PesaPal, kadi ya Visa inakaribishwa kwenye mashine ya PesaPal ambayo inaonekana kusoma kadi kwa teknolojia na kuonyesha shilingi elfu sitini na mbili kwenye mashine hiyo.

Eneo la biashara ya magari ambayo inaonekana kuwa ni yard ya kuuza magari. Jina la tovuti linaloonekana upande wa kushoto, ikimaanisha kuwa magari hii inauzwa nchini Kenya. Kuna billboard kubwa ya Jack Danielles pombe ya aina ya whisky inayosema Jack anaishi maeneo haya.

Biashara ya jumla ya vitunguu ambayo inaendeshwa kwenye soko au eneo la usambazaji wa mazao ya kilimo. Magunia makubwa ya vitunguu yamepangwa ardhini pamoja na ndani ya lori yaonekana yasafirishwa. Watu walio katika mavazi ya kazi, baadhi wakiwa wamejifunika nyuso au kuvaa kofia kuzuia jua.

Simu ya mkononi ikiwa imefungua programu ya M-Pesa, ambayo ni huduma ya kifedha ya simu inayopatikana nchini Kenya, inayoendeshwa na kampuni ya Safaricom, unaweza ukatuma pesa, kutoa pesa, kununua voucher kwa muda wa maongezi, kulipia bili ya huduma pamoja na kufanya, kusaidia wafanyibiashara.

Noti ya shilingi elfu moja za Kenya, ina maandishi ya Kenya, kuashiria matumizi ya nchini Kenya, pia kuna maandishi ya kuonyesha noti hii ni ya shilingi elfumoja na sahihi ya gavana wa CBK.

Meza ya kuuza mboga sokoni au kwenye kibanda cha kuuza vyakula. Vimewekwa kwenye ndoo mbalimbali. Kila ndoo ina viazi ndani na pia viazi vingine juu ya ndoo. Karoti zimetandazwa kwa mpangilio mzuri, hoho ziko chache katika karoti, kati ya karoti upande wa kushoto.

Gari nyeupe yenye funguo za kisasa zikiwa zimehangiwa kwenye sehemu ya mlango yaonekana kuegeshwa katika eneo la jiji la kisasa kutokana na mjengo yaliyopo nyuma yenye vioo vikubwa. Funguo hivi vinaonekana wazi, mojawapo ya vifunguo hivyo kufungua mlango na nyingine kufungua buti ya gari.

Mabunda ya maelfu ya noti ya shilingi elfu moja ya nchini Kenya, mabunda hii ni noti ya kitambo iliyo ya rangi nyeupe ikiashiria ina picha ya Mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa rais wa kwanza pamoja na amri ya kuu ya Kenya na sahihi ya CBK.

Soko kuu yenye matunda ya aina mbalimbali ikiwemo, nyanya, dania, hoho, vitunguu maji pamoja na pilipili hoho ya aina nyingine.

Lori aina ya floor bed tow truck, ikiwa imebeba gari ya abiria la rangi ya buluu ambalo linaonekana kuwa ni ya sedan, inasafirishwa kwa mteja aliyenunua gari hili wiki iliyopita mtaani Kawangware.

Soko la mboga ya aina ya sukuma pamoja spinach ambapo watu wananunua na kuuza bidhaa mbalimbali za kilimo hasa mboga za majani. Wanunuzi na wauzaji wanaonekana wakishughulika sokoni.

Mistari ya magari yaliyopakiwa kando ya barabara mbele ya jengo la biashara au ofisi mandharini nje ya mji pengine katika eneo la kibiashara au karibu ya showroom .Magari haya yanaonekana kuwa magari ya kuuzwa aina ya Mercedes.

Gari ya Toyota ya kifahari aina ya Toyota Land Cruizer KDK nyeusi, yaonekana kuegeshwa nje ya boma ya mmoja wa wanasiasa nchini Kenya.

Kibanda cha kuuza viatu vya mutumba ambacho kiko katika mazingira ya wazi, pengine kando kando ya barabara au sokoni viatu hivi vimepangwa kwa ustadi ukutani na sehemu ya chini kibanda kimejengwa kwa vifaa vya muda mfupi kama mabati, plastiki na tarubai.

Maegesho ya magari lililo katika mazingira ya kijani au wazi huenda ni sehemu ya hafla ya kanisa ,shule, taasisi fulani ama huenda ni hafla ya sherehe ya harusi.

Soko la jumla la nyanya, ambapo mfanyibiashara anachagua au kupanga nyanya katika makasa ya mbao. Nyanya zimepangwa kwa wingi katika boksi na kuna watu wengine wanaonekana wakihusika katika shughuli za sokoni kama vile ununuzi na uuzaji.

Huu ni meza wa kuuza viatu vya rubber na ndara sokoni. Viatu hivi huvaliwa na watu wa jinsia tofauti watoto kwa wamama, wazee na vijana.

Kiwanda cha kutengeneza magari aina ya basi mjini China. Magari haya bado yako kwenye harakati ya kutengenezwa kwa muundo wa basi.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya Kenya Orient Insurance, inatumia mbwa mwenye furaha kama kivutio kikuu kuonyesha kuwa wanyama wa nyumbani wako salama kupitia huduma zao. Mbwa mwenye sura ya kufurahia anaonekana kuwa na afya njema, hii ni ishara salama, uaminifu na utulivu unaotolewa na bima hiyo ya Kenya Orient Insurance.

Bima ya INZANO INSURANCE ni bima inayosimamia moto, wizi, vifaa vya ndani, vifaa vya kielektroniki, wizi wa laptop ama kupoteza kwa simu. Pia bima hii inasimamia wafanyikazi wa nyumbani. Nambari zao zaonekana pamoja na tovuti yao.

Biashara ya viatu ambapo viatu mbalimbali vimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu na sakafuni kando ya ukuta wa rangi ya zambarau. Kuna rafu zilizojaa viatu vya mitindo ya wanaume pamoja na ya wanawake. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye njia ya duka hiyo.

Soko la kienyeji au la kazi za mkono ambapo bidhaa zinazo uzwa ni za kitamaduni na niza kipekee. Zinaonyesha utamaduni wa kiafrika. Masoko kama haya hupatikana maeneo ya watalii, miji mikuu au maeneo ya kijamii ya utamaduni thabiti.

Ununuzi pamoja na uuzaji wa magari umekita kambi nchini kenya kwa kuaonekana kuwa biashara ambayo imenoga sana nchini kenya.

Duka la maziwa lina matangazo ya bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za maziwa. Linapatikana katika jengo ndogo lenye sehemu la juu lenye bango kubwa, kuna pia picha za iskrimu maarufu, jambo linaloonyesha aina za bidhaa zinazopatikana ama kuuzwa pale.